Masai Herbal ni kliniki ambayo inapeana tiba kwa asili za asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania na wanapeana nambari yao ya simu.

Ni vizuri kunawa kwa kutumia sabuni tena kwa kutumia maji ambayo yanatiririrka siyo yaliyokusanyika ili tuweze kuzuia maradhi na magonjwa mbalimbali.

Mafuriko huaribu barabara zetu, husabaisha mmomonyoko wa udongo, na hata hung'oa miti. Ina maadhara mengi sana kwa mazingira.

Tutunze meno zetu vizuri kwa kuyasugua na pia kwa kukula chakula chenye afya tusikule chakula kilicho na sukari mingi ili meno yetu ikue bora.

Kuja kwa virusi vya korona vilichangia kuvaa barakoa ambayo pia ilileta biashara kwa wale wanaoshona nguo, kwani walishona barakoa na wakapata pesa.

Dawa ya vitamin D huwa inapeanwa kwa wale ambao wanakosa jua na inatumiwa kuimarisha mifupa na hata ukuaji wa akili.

Watoto walio chini ya umri wa miaka tano wanapaswa kuenda hospitalini kila mwezi ili wapate chanjo ambazo zimeorodheshwa pamoja na kuangaliwa afya.

Virusi vya korona vilipotokea watu walikua na shida sana kila mahali na ikabidi watafute msaada na chanjo zilipotokea na watu wengi kuzipata.

Vitamin D hupatikana pia kwa kuota jua na wale wanaokosa wanapewa dawa ya kuwasaidia kuimarisha vitamin ili uwe na mifupa mizuri.

Daktari Manturi anajitangaza kuwa ana dawa za mapenzi, za kusaidia nguvu za kiume, kuunga mke au mume dhidi na anapeana namba yake ya simu.

Tunaponyunyuzia mimea dawa ni vizuri tuvae nguo zinazotukinga mwili ata uso na kichwa yote ili kuzuia maradhi yanayotokana na hizo dawa.

Huduma za afya hazijachagua jamii wala dini kila mtu anapaswa kuenda hospitalini bila kubaguliwa atapata chanjo na hata huduma zingine.

Kwa watoto walio chini ya umri wa miaka tano wanapaswa kupelekwa hospitalini kila mwezi ili kupewa chanjo na ata kuangalia kama wako na afya nzuri.

Wanapopeana chanjo za hapa na pale huwa wanatembea katika manyumba ili kupeana hizo chanjo kwa watoto na ni vizuri kuwauliza kila swali tunacho hitaji kujua.

Mafuriko ni moja wapo la janga ambazo bado zinatukumba nchini na imesababisha vifo vya watu wengi sana, pia inasitisha masafari nchini.

Vitamin D husaidia katika kuimarisha afya ya mifupa na hata ya kusaidia ubongo na vizuri kuitumia ama kuota jua.

Maji ambayo tunakunywa lazima tuhakikishe ni maji yaliyo safi. Hata watoto wetu shuleni tuangalie kuwa wanakunywa maji safi ili kuzuia magonjwa na hata maradhi mbalimbali.

vitamin D hua inapatikana kwa kuota jua na pia watu hupewa vidonge vya dawa ili kusaidia katika kupata hiyo vitamin C

Kuna watu ambao hununua dawa madukani bila kuzingatia yale maelezo na bila kusikiza kutoka kwa daktari. Ni vizuri kuangalia vile tunatumia dawa ili kuzuia vifo.

Ukitaka kujua kama mtu alikuwa amepata virusi vya korona walikuwa wanapimwa kwa kuangalia joto ya mwili ambayo kama ilikuwa juu mtu angepelekwa ili apate msaada zaidi.

Watoto wanaozaliwa hospitalini na kugunduliwa kuwa wana shida huwa wanasaidiwa kwa njia ya kipekee ili kufanikisha maisha mazuri kwao ya hijayo.

Tulinde meno zetu kwa kusugua kila baada ya mlo na sana sana tunapoenda kulala tukule chakula ambazo ni za afya nzuri kama vile matunda na tuwache sukari mingi.

Chanjo cha Yellow fever huwa inapeanwa kule eneo za Rift Valley na pia wakati mwingine inapatikana tu kwa wale ambao wanataka kusafiri kuenda nchi zingine.

Mafuriko hufanya sehemu nyingi za nchi kuwa na shida za kukaa yani makazi na kufanya watu kupoteza nyumba zao.

Nzige huaribu mimea ya watu na wanapotoka wengi huwa ni janga kwani wanakula chakula cha binadamu, na pia kuharibu mimeaya watu wakose chakula.

Watoto ni baraka na tena wanaleta furaha katika familia zetu. Tuhakikishe kuwa tunawapeleka hospitalini wanapongojeka ili wapate huduma nzuri ya kidaktari.

Tunawe vizuri kila wakati ili kuzuia magonjwa na maradhi mengi hata kama vile korona. Wakati wa korona watu pia walivaa barakoa.

Watu wengi bado wanatumia njia za kiasili katika kuponya magonjwa na pia kuenda kushughulikiwa shida zao za hapa na pale za kimaisha.

Tusugue meno kila wakati baada ya kula na hata kula chakula yenye calcium .

Virusi vya korona vilikua vinazuiliwa kwa njia mingi kama vile kuvaa barakoa kunawa kila wakati na hata kwa kuhakikisha mita moja kati ya watu.

Mafuriko huaribu barabara zetu na pia kungoa miti kuua watu na pia kukosesha watu nyumba za kuishi

Tunapaswa kulinda afya yetu ya mdomo kwa kusugua meno, kula chakula yenye manufaa mazuri kama vile matunda na kuzuia sukari.

Mafuriko huwa inaleta shida sana katika njia za kusafiri inabidi watu watumie njia za maji kuna ziwa za gari katika kusafiri

Watoto wanapozaliwa hospitalini huwa wanakaguliwa wakiwa na shida na ambapo wanapopatikana huwa wanapewa huduma ya kipekee hivo ni vizuri kujisaidia katika hospitali

Kuna wale watu ambao wanategemea sana mizizi ya miti na hata miti zingine ili kupika ama kukunywa ili kutibu magonjwa.

Sehemu mingi za kunawa mikono ziliekwa kulipotokea virusi vya korona ili watu wanawe na kuzuia huo ugonjwa wa corona na magonjwa mengine pia.

Kuna shida mingi ambazo huweza kurekebishwa kwa kupitia njia za mazoezi kama vile shida za mifupa, kuna watu walionenepa sana.

Nzige wakiwa wengi sana huwa ni kama janga sababu huwa zina haribu mimea, zina haribu wanyama na ata kula chakula cha binadamu.

Ajali za barabarani zizo zimeongezeka nchini huku watu wakisema ni barabara ambazo ziko mbaya, pamoja na madereva ambao wanalala barabarani na hata shida mingi zinatokea za moto.

Virusi vya korona vilipotokea, watu ambao walizipaata na baada ya kufa walifinyiliwa na kuwekwa ni kama walikua na wadudu.

Daktari Galazinga anasema yeye ni mganga mwenye nguvu, anasaidia na mapenzi na shida za kazi na anapeana nambari ya afya.

Serikali za kaunti sasa zimejihimiza katika kuhakikisha kuwa wanapeana afya bora katika hospitali za umma, kuwatembelea watoto hospitalini ili kuwapa moyo.

Kuna njia mingi za kutibu magonjwa ikiwemo kufanya mazoezi sana sana mtu akiwa na shida wa mifupa ama mtu aliyevunjika kwa miguu, kwa mikono.

Mafuriko huadhiri sana binandamu na hua inafanya watu wahame sana. Inasababisha vifo na pia kufanya watu wakose huduma ya afya bora.

Kuna shida mengi ambazo zinahitaji kurekebishwa kwa kupitia mazoezi kama vile waliovunjika mifupa na shida zingine mbalimbali.

Kuna magonjwa mengi ambayo yanaweza kuzuiliwa kwa kuchukua chanjo na huwa inasaidia katika kupunguza maradhi hayo na hata kuzuia vifo

Wahudumu wa afya huwa wanatuelimisha ijapo wanakuja manyumbani ili kutuwezesha kujua mengi kuhusu huduma ambazo wanapeana na kutuambia vinavyofaa.

Chanjo ya korona ilipeanwa kwa watu wote nchini, hata hivyo ilikua ya bure na si kila mtu aliipata, una wengine ambao hawakuendea.

Eneo kubwa nchini bado linakumbwa na janga la ukame ambayo huleta vifo vya wanyama, binadamu kwa kukosa chakula na hata kukausha miti.

Unaponyunyiza dawa kwa shamba, ni vizuri kuzivaa nguo za kujikinga na madawa uso pamoja na kichwa ili tuangamize marathi ya dawa.

Visa vya moto huwa zinaadhiri wanadamu pamoja na wanyama na pia kuchoma mazingira yetu, mimea na kuhatarisha maisha ya watu kwa kuchoma chakula.

Tusichafue mazingira yetu, kwani hua uchafu inaleta maradhi na pia inafanya mazingira yetu iwe na picha na mwonekano mbaya. Tuweke takataka vizuri.

Mafuriko yameharibu barabara zetu sana sana zile za mashambani ambazo hazina lami na pia umeleta shida katika kusafiri barabarani.

Sabuni ya tiba herbs research ni sabuni yenye nguvu. Ni sabuni ya kuoga yenye nguvu inayotibu magonjwa mengi ya ngozi.

Mafuriko husababisha vifo na kila kunapotokea mafuriko ni vizuri tuende katika zile eneo zilizo juu ili tuambukize vifo ambavyo vinaweza kutokea.

Kuna wale ambao bado wanatumia dawa za kiasili katika kutibu magonjwa, katika kutafuta msaada dhidi ya shida zinazowakumba kimaisha na katika ndoa zao.

Kule mashambani bado watu wanatumia maji inayotiririka kutoka kwa inaitwa springs na ambayo ni maji safi sana hutibiwa tu kidogo.

Wakati mwingine dawa za kiasili kama za miti shamba huwa zinaadhiri watu kama kwa kuendesha na hata kuleta magonjwa mengine.

Kuna chanjo mbalimbali ambazo huwa zinapeanwa kwa watoto, na hata kunazo ambazo zinadungwa na za kupeanwa kwa mdomo kama vile za polio na rota.

Kuna wale ambao bado hawana uwezo wa kupata maji masafi ata hivyo kuna wale ambao wana huo uwezo na wanalipia pesa kidogo ili wapate angalau vibuyu vya maji.

Chanjo cha yellow fever huwa inapatikana sanasana kule kwenye bonde la ufa lakini pia zinapatikana kwenye uwanja wa ndege kwa wale ambao wanataka kusafiri.

Watoto wadogo wanaokua na shida wanapozaliwa huwa wanapewa huduma ya kipekee hospitalini ndiposa ni vizuri mtu kujisaidia hospitalini ili kusaidiwa wakati kama huu.

Wanawake wajawazito ni vizuri kujifungua hospitalini ili kusaidiwa na kupewa huduma bora zaidi na mtoto anapokuwa na shida ni vizuri aangaliwe na daktari.

Chanjo ni mingi na huwa zinasaidia katika kukinga magonjwa ambazo zinajulikana na zile ambazo zina madhara mengi zaidi na ambazo zinaweza leta vifo.

Watoto wanaleta furaha na pia ni baraka katika familia zetu, tuwalinde vizuri tuhakikishe wanapata chanjo zote na pia kupata huduma hospitalini.

Katika njia za kiasili za kuponya magonjwa watu walikua wanatumia mizizi ya miti matawi na hata hivi sasa watu wanatumia dawa za hospitalini.

Vyumba vingi bado vinaporomoka nchini na vinasababisha kupoteza vitu vya nyumba na hata maisha ya watu.

Chanjo mingi nchini hupeanwa hospitalini kote, za umma na hata hivyo kwa wakati sasa, kumekuwa na shida ya kupata chanjo zote hospitalini kwani kuna upungufu.

Kuna kiwango cha dawa ambayo mtu huchanjwa na huwa inajulikana na mhudumu wa afya anapopeana hizo chanjo na huwa wanatuelimisha pia.

Virusi vya korona vililekeza watu katika kutumia barakoa, na barakoa zenyewe bali na kukinga wagonjwa pia ilikua biashara kwa watu wanaotembeza bidhaa.

Kunazo dawa za kiasili ambazo hua zinapatikana katika mizizi za miti na bado zinatumika katika kutibu magonjwa.

Maji ni uhai, watu wanatoka sehemu mbalimbali wanahitaji maji hata kwa kupika, kwa kunywa, kwa kuoga na kwa kufanyia usafi pia.

Ni muhimu kupeleka watoto wetu kupata chanjo wakati huduma za afya zinapeanwa kwao ili tuwakinge na tuwalinde dhidi ya magonjwa.

Sindano hukuwa uchungu lakini ni vizuri kupeleka watoto hospitalini ili wadungwe zile chanjo ambazo wanafaa kupata kabla wafike miaka mitano na hata kawaida.

Wahudumu wa afya huwa wanafanya huduma ya kutembea ili kutuelimisha juu ya magonjwa hata ju ya kuelemisha watoto wetu nyumbani.

Kunazo dawa ambazo huwa zinasaidia katika kuimarisha kiwango cha damu mwilini ya inayoitwa iron fillet na ni mzuri sana.

Kuna wale watu ambao bado wanatafuta msaada kwa waganga ili kuponya magonjwa mbalimbali na hata kutatua shida zinazowakumba kimaisha.

Tunapata huduma kwa madaktari na huwa wanatupa elimu ya kutosha ijapo tunaiitaji na pia tunaruhusiwa kuuliza maswali kwa madaktari.

Kuna dawa ambazo zinatumika katika kurejesha nguvu za kiume ambazo watu huzitumia bila maelezo ya kutoa kwa daktari. Na hua inawaletea shida za moyo sanasana.

Serikali imejikakamua katika kuhakikisha kuwa watu wanapata maji masafi iwe mjini na hata vijijini. Ili watu waishi maisha mazuri.

Kunazo njia za kiasili ambazo watu wa kitambo walitumia katika kutibu magonjwa, ambazo bado zinatumika hivi sasa katika kusaidia shida mbalimbali ikiwemo magonjwa.

Baadhi ya watu wanaonuka kinywa kwa njia moja au nyingine meno yao imo hatarini, ndio yameoza na ni vizuri kutembelea madaktari.

Chanjo ambazo hupeanwa kwa watoto sio zote za kudungwa kuna zile ambazo zinapeanwa kwa mdomo kama vile polio ya rota na ni vizuri kuipata zote.

Ni vizuri kunyunyiza dawa kwa mimea ili yakue vizuri na pia kutokana na wadudu ila kuna chembechembe ambazo zinabaki na tunazikula na pia ni hatari kwa afya.

Teknolojia ya kisasa sasa inasaidia katika hospitali zetu katika kuokoa maisha na kutoa huduma mzuri na rahisi.

Chanjo ambazo watoto wanapewa wale waliochini ya umri wa miaka tano zile zimeorodheshwa katika kitabu ya kliniki. Ni vizuri twende hospitalini kila mwezi ili tujulishwe mengi.

Jua ni muhimu katika ukujazi wa sana sana watoto na hata vile kwa afya ya watu wakubwa ni vizuri kupata kuota jua na pia kupata supplements .

Virusi kama vya COVID vilituma sana watu kuvaa barakoa na kuosha mikono pamoja na njia mengi za kuzuia ugonjwa huo.

Wizara za afya katika county zetu sasa zimejitahidi kuhakikisha kuwa hospitali zote zinapata madawa na hata kutoa huduma nzuri kwa wakenya .

Watoto walio chini ya umri ya miaka tano huwa wanahatarishwa sana na magonjwa. Hivyo inabidi tuwapeleke hospitalini kila wanapokuwa na shida.

Polio inaweza ikalemaza ni vizuri kuwapeleke watoto wapate chanjo hii ili kuzuia ulemavu ambayo inaweza ikakingwa kwa kupitia chanjo hiyo.

Ajali mingi bado zinaendelea kutokea nchini, dereva huwa hawazingatii yale ishara za barabara na pia wanaendesha kwa kasi wengine wakiwa wamelewa. Barabara zetu pia ziko mbaya.

Chanjo ya yellow fever in mojawapo ya chanjo ambayo inapeanwa sana katika sehemu za bonde la ufa nchini na pia wale wanaosafiri kwenda nchi za nje pia wanahitaji.

Serikali yapaswa kuhakikisha ukaguzi wa vyumba virefu jijini ili kuepuka miporomoko za hapa na pale na pia kuzuia vifo

Mazingira yetu bado hayajakuwa safi. Ni vizuri tuhakikishe mandhari yetu ni masafi kwa kutupa takataka panapofaa na kutupa yale yasiyokuwa manure .

Mafuriko yana maadhara mengi kwenye mazingira yetu. Zinaharibu barabara na pia huchangia katika kuleta magonjwa ambayo yanadhuru afya yetu.

Mazoezi husaidia katika kuchangamsha watu hadi watoto, pia husaidia katika kurekebisha zile maumbile za mifupa zenye zinaeza rekebishika.

Watu wana imani tofauti tofauti hivo wengi wametafuta dawa kwa waganga wengine wanatumia dawa za miti shamba katika kutibu magonjwa mbalimbali lakini ni vizuri twende hospitali.

Daktari Galazinga ni daktari ambaye anatumia uganga katika kusaidia maneno ya mapenzi, katika kazi na anapeana namba yake.

Tuwezi zuia mafuriko. Lakini ni vizuri yanapotokea tusonge katika yale maeneo yaliyo juu, kuzuia kutumia hiyo maji chafu na pia ili kujikinga kutokana na magonjwa yanayokuja kutokana na hayo mafuriko.

Watoto wanapozaliwa kuna wale ambao huhitaji huduma ya kipekee ili wawe wenye afya na kuwasaidia katika kupumua kama bado hawajakomaa vizuri.

Meno yetu tunapaswa kuyalinda kwa kusugua, ku kula chakula yenye afya na pia ku kula chakula yenye calciamu.

Kunyunyiza dawa kwa shamba zetu ina manufaa na pia madhara, kwani chembechembe za dawa hizi zinabaki kwenye chakula, na hata zisipooshwa nzuri hua yanatuadhiri.

Kuna madini ambayo hupatikana katika kuota jua inayotosha na wengine pia hubidi kupewa dawa zinazosaidia katika huduma hiyo.

Wakenya wengi hivi sasa wanajutia katika kuyapokea yale chanjo ya virusi vya korona, kwani wanasema haikuwa na manufaa kwa miili yao.

Mafuriko yana maadhara mengi kwa maisha ya binadamu. Hua wanakosa kupata chakula na pia huwanyima manyumba kwani huwa inabeba nyumba zao.

Kuna sehemu za kutupa taka na ni vizuri tuzingatie ili tuweke mazingira yetu iwe pahali ambapo ni pazuri kwa maisha yetu na ya wanyama pia.

Kunawa mikono ni njia ya kusaidia kuepuka magonjwa. Tunawe mikono baada ya kuenda choo, tunapotaka kula na kila wakati tunapohakikisha tunatumia uchafu.

Dawa ya hospitalini ni nzuri tunapaswa kumeza dawa kama anavyo tueleza daktari ili kuzuia maadhara yanayotokana na kutotumia dawa vizuri.

Gavana wetu nchin wamejikakamua katika kuhakikisha kuwa hospitali zote za umma wanatoa huduma nzuri kwa wagonjwa, na pia wanawatembelea wagonjwa hao.

Teknolojia ya kisasa imewezesha kusaidia kujua magonjwa ambayo mtu anayo kama vile mashini ya MRI ambayo mtu huingizwa ndani na kusaidia katika kujua magonjwa ni gani.

Haijabainika wazi kama waganga kweli huwa ni wa kweli kama inavyosemekana na wengine. Bado kuna watu wanatemblea waganga ili kupata matibabu.

Kujisaida katika hospitali ni ya manufaa sana. Saa zingine watoto wanazaliwa kabla siku zao hazijafika na wanahitaji zile huduma za kipekee ili kuwawezesha kusihi maisha mazuri ya badae.

Mafuriko yana madhara mengi sana kwa afya na hata kwa uchumi. Lakini kwa afya ni vizuri kuzuia maji yanayokusanyika ili tuzuiye magonjwa.

Dawa za kiasili inayoitwa MASAI HERBAL sasa inapeana tiba ya sili kwa asilimila mia moja ndani na nje ya Tanzania kwa bei nafuu.

Kujihadhari kabla ya hatari. Magonjwa mengi huweza kutibiwa lakini tusingoje hadi tukuwe wagonjwa, tujaribu kuzuia magonjwa haya.

Serikali yetu imejikakamua kuhakikisha kuwa hospitali zetu zinatumia teknolojia ya kisasa katika kuendesha huduma na kuwatibu wagonjwa.

Mafuriko yana madhara mengi sana. Ni chanzo cha magonjwa kama vile kipindupindu pia huuzuia watu kupata huduma bora, safari hizi zinapo sitishiwa na hayo mafuriko.

Kila wakati wanapofanya kampeni za chanjo, watu wengi hukua na maswali mengi sababu, huenda yana madhara mengi kuliko masaidizi.

Dawa za asili zinaweza kuondoa pengo na upatikanaji wa huduma za afya, lakini zinakuwa na thamani tu pale zinapotumika kwa usahihi, ufanisi na zaidi ya yote ni usalama wake uzingatie ushahidi wa kisayansi wa zama za sasa.

Wahudumu wa afya huweza kututembelea kule manyumbani ili kutupea maelezo zaidi juu ya chanjo wanapotembea kupeana, na vile vile kutusomesha kuhusu mahadhara ya magonjwa.

Unapoumwa na meno ni vizuri kumtembelea daktari ili kujua penye shida iko, mtu unaweza kung'olewa meno au pia kupewa dawa ya meno na ni vizuri kupiga mswaki.

Kunyunyiza dawa kwa mimea yetu inastahili kufanywa kwa njia ya kipekee kwa kuhakikisha kuwa tunaangalia afya yetu pia, tuvae nguo za kujikinga pamoja na barakoa.

Nchini bado kuna tu wengine ambao wanaishi katika nyumba duni au katika zile mazingira ambazo hazipndezi kwani ukame bado umekita kambi katika maeneo mengine.

Tukiwa na shida ya meno tunatembea hospitalini ili tuangaliwe meno tujue kama kuna shida. Mtu hua anang'olewa kama kulingana na daktari na ama kuwekwa dawa.

Nyumba mingi bado zimeendelea kuporomoka humu nchini inamaanisha kuwa kandarasi kweli hawafanyi kazi nzuri vinavyopasa kuwa.

Virusi vya Korona vilitusukuma sana katika kuvaa barakoa, ilibidi pia watu wapate chanjo ili kuzuia ugonjwa huu ambao uliua watu wengi.

Katika kuakikisha tuna punguza kilo wanadada wamejituma katika zile dawa za kienyeji ambazo sijui kweli kama zinafanya lakini watu wanajaribu chochote.

Tanawe mikono baada ya kutumia choo, kabla ya kula, baada ya kubadilisha mtoto nguo na kila wakati tunapotaka kula hili tuzuie maradhi yanayoweza kutokana.

Kuna njia mbali mbali za kutibu magonjwa pale mtu anapoenda hospitalini, kuna wale wanaopewa dawa, kuna wale wanafanyiwa upasuaji, kuna wale wanadungwa sindano na kuna wale wanafanyiwa mazoezi ili kurekebisha mifupa.

Huku serikali inapopiga hatua kuhakikisha kuwa watu wana nyumba mzuri nchini kuna wale bado wanateseka tena wanahatarika kunapo tokea mafuriko.

Juhudi za kutunza watu wetu ili wasipate UKIMWI bado zinaendelea kote nchini kwani ata kama asilimia inapunguka, bado kuna watu wengi wanapata ugonjwa huu.

Kuosha mkono una ustadi wa kipekee kuhakikisha kuwa tunaondoa uchafu yote na maradhi. Tunanawa kutumia maji masafi yanayotoka mferejini.

Idadi ya wanawake ambao wanajisaidia katika hospitalini kwa kupitia njia za upasuaji zimeongezeka huku watu wakisema pia ni njia mojwapo inayohatarisha maisha.

Mafuriko ni janga ambalo bado linakumba sehemu nyingi nchini Kenya kama vile Ahero na sehemu ingine za Tana. Hata hivyo watu bado wanaishi sehemu hizo.

katika kuhakikisha kuwa kila mtu ana uwezo wa kupata maji masafi nchi yetu imepiga hatua kubwa kwa mpango huu iwapo wengine bado hawajapata maji mafasi.

Korona ni mojawapo ya magonjwa yaliyotuadhiri sana kama nchi na ni vizuri kupata chanjo kila wakati magonjwa kama hayo yanapotokea ili kujizuia kutokana nayo.

Kuna dawa ya aina mingi sana. Kuna yale ya kuzuia uchungu, kuna zile za kupigana na bacteria . Na hivyo ni vizuri tutembelee hospitali ili kubainisha dawa.

Ijapokuwa kuna madawa hospitalini na kuna dawa zinazotumika kutoka kuponya magonjwa, bado watu wengi wanatumia dawa za kienyeji kama vile tangawizi na zinasaidia.

Tunapaswa kutumia madawa vizuri tunapopewa hospitalini kwani mengi huwa na maadhara na pia uwezakutuletea shida sio sasa ivo lakini ma baadaye.

Umuhimu wa vitamin D ambayo pia hupatikana kwa kuota jua ni inasaidia katika afya nzuri ya mifupa na pia katika ukuaji wa ubongo.

Mafuriko huwa mabaya sana kwani yatahatarisha maisha, si vizuri kupita katika maji yaliyo furika kwani ajali yaweza ikatokana na hata maisha ikapotezwa.

Barakoa ni njia nzuri ya kujikinga kutokana na magonjwa mbalimbali kama ilivyotumika hapo awali katika kukinga Corona. Watu wengi siku hizi wanavaa barakoa wakiwa na homa.

Huduma ya afya ya kimsingi ni njia ya kufanikisha afya na uzima inayoelekea kwa mahitaji na hali za watu binafsi, familia na pia jamii.

Teknolojia imewezesha wahudumu wetu wa hospitalini kuwa na uwezo wa kufanya uchunguzi ili wajue inapokuwa shida.

Hatari za moto ni mengi sana na ni mambaya kwani watu wengi hukoseshwa nyumba wengine huchomekewa biashara na wengine pia hufa katika moto.

Ili tuwe na afya njema ya mifupa ni vizuri tuote jua kila wakati na kwa wale ambao huwa hawapati jua kuna dawa anayopewa hospitalini ili kuwasaidia.

Jamii mingi nchini kama zile za maasai na hata mengine yalikuwa yanategemea dawa za kienyeji katika kutibu magonjwa, madawa zile bado zinatumika nchini.

Teknolojia ya kisasa imesaidia katika kupeana huduma kule hospitalini na imewezesha madaktari kuwa na kazi rahisi.

Ni vizuri kumeza dawa kama daktari anavyotueleza, kwani dawa yasipotumika vizuri huenda yakawa na maadhara kwa mwili yetu pia huweza kusababisha kifo.

Ajali zinapotokea barabarani haswa za kulipuka ni vizuri tukae kando kabisaa ili tuangamize vifo ambavyo vinaweza kutokea.

Chanjo mingi huwa zinapeanwa kwa watoto walio chini ya umri wa miaka tano. Na pia kuna zile ambazo wanadungwa na za kupewa kwa mdomo kama ya polio.

Ingawa kuna madawa hospitalini kuna wale watu wanatumia zile dawa za kiasili katika kutibu magonjwa mbalimbali na hata asali na mafuta ikiwemo ya kutokana na maziwa inatumika.

Kuna makunga ambao husaidia akina mama wajawazito kule manyumbani lakini ni vizuri kuhakikisha tunaenda hospitalini ili tuweze kuhudumiwa iwapo shida yoyote itatokea.

Sio tukio la ugonjwa peke yake ndiyo tunaenda hospitali ni vizuri kutembea hospitali kuangaliwa miili kama maskio, macho, mapua.

Ni muhimu kupata maelekezo ya dawa kabla ya toto wenye wanatumai vizuri huwa yana maadhara mengi sana na pia huweza kusababisha vifo.

Tunapopewa dawa na daktari, ni vizuri kufuata maelezo ili tuzuie madhara yanayoweza kutokana na kukunywa dawa visvyofaa.

Wa kenya sasa wanamshangao kama kweli chakula wanazo kula kutoka shamabani ni ya afya kweli kwani zile dawa tunanyunyuzia kule shambani huenda yanabaki kwenye chakula.

Tusungue meno kila baada ya mlo na tuhakikishe kuwa tunakula chakula chenye madini mazuri ili kuyalinda meno yetu.

Sio chanjo zote huwa zinapeanwa kwa kupitia sindano, kuna zile ambazo zinapeanwa kwa mdomo kama ya polio na zingine.

Chanjo ya yellow fever huwa inapeanwa kwa watu sana sana wa bonde la ufaa na kwa wakati mwingine wale wanaosafiri nje ya nchi pia wanaihitaji.

Madawa tunapo yatumia tunapaswa kuyaweka vizuri ili yasipate uchafu na pia illi yawe na chanse nzuri katika mwili yetu.

Aliyekuwa waziri wa afya Nakhumicha sasa alipowatembelea wanawake hospitalini ili kuhakikisha wanapata huduma za afya pamoja na wana nafasi wake.

Kuvuka mto iwapo kuna mafuriko huwa inahatarisha maisha, watu hubebwa na maji na pia kutokana na uwezekano wa kutoona vizuri watu hubebwa .

Nzige ni waharibifu sana kwa mimea na wanaharibu chakula cha binadamu pia wana uwezo wa kufanya mahali kuwe kame.

Kuvaa barakoa kuosha mkono na njia zingine ni za kukinga kutokana na virusi za corona na hata hivyo zimepungua.

Watu walisema kuwa chanjo ya Corona huenda iko na shida ama madhara kwa mwili, lakini hata hivi sasa hakuna ambayo imedhibitishwa hata moja.

Ili tuzuie shida ya meno ni vizuri tupige mswaki kila baada ya kula na pia tule chakula kizuri.

Ilipotokea korona watu walitegwa wale waliopata ugonjwa huo na pia waliona kama walidhalilishwa sana na serikali kwani haikuwa na mwonekano mzuri.

Watoto walio chini ya umri wa miaka tano wanapaswa kupelekwa hospitalini kila mwezi ili waangaliwe afya na pia ili wapate chanjo zinazofaa zimeandikwa vitabuni.

Nzige ni waharibifu sana, wanapotokea wanakula mifugo yetu, wanakula mimea na wanahatarisha maisha ya binadamu kwa kumaliza chakula.

Ni vizuuri kutembelea hospitali iliyo karibu nawewe kila mwezi ukiwa na mtoto aliye chini ya miaka mitano ili apate chanjo na pia kuangaliwa kama anakuwa vizuri.

Si kila wakati tunapogonjeka tunafaa kumeza dawa, ni vizuri tutembee hospitalini ili tufanyiwe vipimo vinavyofaa, ili tujue shida iko wapi ndiposa tupewe dawa.

Kuna njia mbalimbali ya kuponya magonjwa, kuna yale magonjwa ambayo mtu humeza dawa ndio wapone, kuna yale ambayo yanahitaji mazoezi pamoja na dawa ili watu wapaone.

Tupate maelekezo mazuri kuhusu dawa tunapoyannunua pale kwenye duka la dawa au yale tunapewa na daktari pia tunapaswa kumsikia maelezo ya daktari.

Njia ya kusaidia wale wanaopata shida mbalimbali za mifupa ni kwa kutumia mazoezi sio dawa tu na hata pia kuwaotesha jua ya kutosha.

Tunapaswa kuelezwa jinsi ya kupeana huduma ya kwanza, angalau mtu anapoumia tunaweza kuwahudumia kabla wafikishwe hospitalini.

Mafuriko huharibu barabara zetu na pia hufanya watu kupoteza maisha kwani huwa zinaleta ajali mingi na kumomonyoka kwa udongo.

Chanjo ni njia moja wapo inayotumika kuzuia magonjwa yaliyo na hatari mwingi, hivyo basi ni vizuri kupata chanjo kila wakati wa kampeni.

Kuna wale ambao bado wanahusisha waganga na watu wa miti shamba wakati wa kutibu magonjwa yao na huenda wanasaidika kwa sababu wanayategemea na wanaishi.

Serikali zetu za kaunti zimejaribu sana kuhakikisha kuwa tunapata dawa hospitalini na ni vizuri kwa sababu watu wameumia siku mingi.

Wanadada pia wametumia njia mojawapo ya kupunguza kukula kwa kuenda hospitalini ili kuekewa zile zinaitwa braces za meno.

Katika hospitali za umma, watu hupata huduma bila kubaguliwa jinsia, dini na vyovyote vile. Uwe mlemavu ama ukuwe uko sawa wote wanahudumiwa.

Kuzingatia umbali wa mita moja uliletwa na korona na hata kuvaa barakoa pamoja na njia zingine mingi ikiwemo chanjo ilikuzuia ugojwa huwo.

Chanjo husaidia kuzuia magonjwa yenye madhara ni vizuri tutembee kwenye hospitali tupate zile chanjo ili kuzuia magonjwa na pia kuwa na afya bora.

Katika kunyunyiza dawa mashambani ni vizuri tuvae zile nguo pamoja na viatu vyenye kutukinga mwili ili tusipate maadhari.

Chanjo kama ya yellow fever huwa inapatikana sana sana kule bondeni mwa ufa na ni sababu sio chanjo zote zinapeanwa kwa watu zingine zinapeanwakulingana na mahali ambapo mtu anaishi.

Wahudumu wa afya huwa wamesomeshwa vizuri na kupitishwa mitihani magumu na ni vizuri kuwaamini na kuwaskiza wanapojaribu kutupea maelezo kuhusu magonjwa.

Tukule chakula yenye afya ili kulinda meno yetu na afya ya mdomo tukule matunda tukule chakula zenye hazina sukari mingi kama peremende.

Watoto wamo katika hatari ya kupata magonjwa kama kipindu pindu na pia kuendesha ni vizuri tujhakikishe wananawa mikono ipasavyo.

Tembe za kusaidia na zile Vitamin D ambayo huwa inapeanwa na jua inapatikana katika hospitali zetu na pia duka za dawa, inasaidia sana mifupa.

Katika juhudi za kukinga na kusaidia watu wetu kujikinga na ugonjwa wa ukimwi bado serikali inajikaza ili kupiga hatua kubwa.

Kuna sehemu nyingi nchini amabazo bado zinakumbwa na ukame, na huwa inaleta shida kwani inakausha mimea, inaleta kukufa kwa wanyama na hata binadamu.

Watoto wanaozaliwa hospitalini huwa wanapata huduma nzuri, huwa wanaangaliwa kama wanaweza kuwa na shida ambayo inaweza tatuliwa na wanaanza kutibiwa wakati huo.

Tunawe mikono ili kuhakikisha tuna afya bora na kama vile corona virusi vingine pia tunaweza zipata tujikinge.

Ni vizuri kutumia choo kila wakati tunapoenda haja na pia ni vizuri kunawa mkono baada ya choo ukitumia sabuni ama pia sanitiser .

Kuenda hospitalini ni nzuri wakati mtu hauhisi kama hauko sawa. Daktari huenda anakuambia penye shida iko na kama unahitaji upasuaji pia huwa anakueleza.

Ni vizuri kupiga mswaki kila baada ya mlo na pia kutembelea daktari kila baada ya miezi mitatu ili kukaguliwa meno na mtu hupewa dawa iwapo kuna shida.

Watoto walio katika umri wa chini ya miaka tano hupaswa kupelekwa hospitalini kila mwezi hadi wafikishe miaka tano ili kuhakikisha wana afya nzuri na wanapata chanjo.

Kiangazi ni mojawapo wa janga ambazo zinakumba sehemu nyingi nchini na huwa inaongoza katika kupoteza maisha ya wanyama na hata binadamu.

Chanjo cha yellow fever huwa inapeanwa kwa sehemu zingine za nchi na pia wale wanaosafiri kwenda nje ya nchi pia wengine wanaitajiwa kuzipata.

Mafuriko yanahatarisha maisha kwenye maji yanapokusanyika sio vizuri kupitisha gari au pia kupita kwa miguu kwani tunaweza kubebwa na yale maji.

Uchungu wa mwana aijuaye ni mzazi, kweli watoto wanaskia uchungu sana wanapodungwa pale hosiptalini, lakini ni vizuri kujikaza ili wapate chanjo na ile wawe wenye afya.

Hivi sasa wakenya wengi wanapata matibabu ila wengine hawajaweza kwa sababu hawajajisajili katika bima ya SHA ambayo inarahisisha maneno.

Chanjo huwa inapeanwa sanasana kwa watoto walio chini ya miaka tano. Kila mwezi ni vizuri kuwapeleka hospitalini ili wapate chanjo vinavyofaa na hata katika kupima kilo.

Wakimbizi humu nchini huwa wapo katika mazingira mazuri kwani wanajenga hema ili kujikinga pamoja na familia zao na mandhari iwe ni duni.

Hospitalini kuna zile shida ambazo huwa zinatatuliwa kupitia njia ya upasuaji, kama vile kujisaidia kupata mtoto na shida zingine.

Lishe bora ni muhimu kwa ukuzaji wa watoto ni vizuri kwenda kliniki kila mwezi. Mtoto kabla hajafika miaka tano ili ahudumiwe na apewe chanjo pamoja na vitamini.

Kuosha mkono, kuvaa barakoa, kukaa mbali na mtu mwingine kwa mita moja ni miongoni mwa zile hatua zilizochukuliwa ili kuzuia virusi vya corona kuenea.

Kuna zile chanjo ambazo zinapeanwa hosiptalini kote nchini na kuna zile ambazo zinahitajika tu sehemu zingine ,kama vile yellow fever inapatikana sanasana kwenye Rift Valley.

Kuna watu ambao wanatumia mizizi ya mimea katika kutibu magonjwa mbali na hata kuoga ili kutibu magonjwa ya ngozi na ya kichwa.

Takataka inachafua mazingira yetu. Tena ni chanzo cha magonjwa na vizuri kutupa takataka pahali panapofaa na kuchoma zile zenye haziwezi kuwa rotuba.

Chanjo ni muhimu sana kwa mwili zetu. Tunapaswa kupata chanjo kila wakati serikali inapotuambia kuwa kuna kampeni ili kutuzuilia magonjwa mengi yanayojulikana na yenye madhara.

Afya njema huanza na yale tunayoyakula na hivyo basi tumapaswa kuhakikisha tunatumia chakula kizuri pia kusugua meno .

Kuna wale wanayoitegemea mitishamba katika kuponya magonjwa kwa hivo hata kama hatujui yale madawa yanakuwa ya aina gani.

Tuyaweke dawa pahali pazuri mbali na watoto ili wasije kuyatumia bila idhini ya daktari na pia mwongozo mwema.

Kuna chanjo ambazo huwa zinapeanwa kwa kupitia mdomo, na kuna zile ambazo zinadungwa mwilini. Sana sana ya polio na ya Rota na zingine pia huwa zinapeanwa kwa mdomo.

Watoto ni baraka na tena wanaleta furaha katika familia zetu. Wanawake wajawazito wanapaswa kuhakikisha wanaenda kliniki kila mwezi ili kupewa huduma zinazofaa.

Daktari Ismail anatueleza kuhusu Siha, ambayo ni dawa inayotibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa, matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara, tatizo la kupoteza fahamu, tatizo la kipanda uso, kizunguzungu cha mara kwa mara.

Baadhi ya wakenya bado hawajaweza kupata maji masafi na hivyo inachangia magonjwa kama vile kipindupindu na kuendesha na pia kutapika.

Katika ukaguzi wa macho kuna watu wana shida mbalimbali za macho kutoona kabisa, kule wale wanaona lakini si kwa giza.

Wanasema mwacha mila ni mtumwa ila watu wameerevuka wengine wanatumia dawa za hosipitalini wengine bado wanatumia zile dawa za kienyeji za kiasili.

Vyumba vingi bado vinazidi kupororomoka nchini na inahatarisha maisha kwani watu hufinywa kwenye nyumba hizi na watu hupoteza mali yao pia.

Tutumie dawa vizuri ili tuzuie magonjwa yanayoweza kutokana na uharibifu wa dawa na pia kuzuia vifo vinavyoweza kutokea.

Tunapopewa dawa hospitalini ni vizuri kufuata maagizo ya daktari namna ya kumeza na pia ni vizuri kutumia dawa kwa siku ambazo daktari ametueleza ili kupona vizuri.

Tunapaswa kupata vipimo ndiposa tumeze dawa. Tuhakikishe tunaenda hospitalini ili kupata huduma hio tusiwe tunameza dawa bila sababu.

Tusijitibu wenyewe kwa kumeza dawa bila kujua chanzo cha shida tuko nazo. Twende hospitalini tupimwe tujue ni dawa gani nzuri na huwa inapeanwa na daktari.

Chanjo huwa yanasaidia katika kukinga kutokana na magonjwa ambyo yanahatarisha maisha. Ni vizuri tupate chanjo na pia watoto wetu tuhakikishe wanapata.

Katika kujenga choo ni vizuri tuwazingatia wale walemavu kwa kuweka zile choo zilizojuu ili waweze kukalia na pia kuhakikisha usafi.

Njia za kiasili za kupambana na changamoto mbalimbali kama za kiuganga bado zinatumika kwa sasa ilhali hazijashibitishwa kama ni njia za kiukweli.

Kuna tembe ambazo hupeanwa kusaidia katika kupeana kalisiamu ambayo ni muhimu kwa ubongo na pia kuimarisha afya ya mifupa zetu ,pia inapatikana kwa kuota jua.

Tusugue meno, tutembelee hosipitalini hili tupate huduma katika kuangaliwa meno ili kuhakikisha midimo zetu ni za afya nzuri.

Chanjo la korona ni mojawapo ya chanjo ambayo iliokolea kwa wingi hapa nchini. Hata hivo kuna wale ambao hawakupata na hawakupata madhara pia.

Kuvaa vizuri ili kujikinga mtu anapopiga dawa na kunyunyiza dawa kwa mimea na hata mifugo ili kutahadhari maandhara ya dawa.

Huduma za afya zimewezeshwa kufikia hadi wale wazee manyumbani na mashambani. Hivyo basi ni vizuri kuhakikisha tunapata chanjo kila wakati zinapotokea.

Poliohuwa inalemaza mwili na ni vizuri kupeleka watoto ili wapate chanjo za polio kama bado wako chini ya umri ya miaka tano.

Kuna zile sehemu za nchi ambazo bado hazijapokea huduma nzuri ya afya kutokana na majanga kama vile ya mafuriko, na hata pia jua kali.

Ni vizuri kunywa maji safi ili tuwe na afya vizuri. Maji chafu huwa inaleta shida kwa tumbo na huwa inaeza leta pia magonjwa ya kama ya kipindupindu ambazo zinaua.

Dawa ya slow fe inasaidia katika kuimarisha kiwango cha damu iliyo mwilini na pia inafaa kupeanwa na daktari peke yake.

Ahero kule kisumu county ni mojawapo ya zile eneo ambalo zinakumbwa sana na mafuriko huwa ina poteza maisha na pia kufanya watu kutopata huduma.

Ugonjwa wa mpox ni ugonjwa ambao umekuwa katika nchi sasa na tunaambiwa kuwa tuangalie ili tusikuwe na huo ugonjwa.

Masai Herbal sasa ni kliniki ambayo inapeana tiba kwa asilimia mia moja ndani na nje ya tanzania na wanapeana nambari yao ya simu.

Nzige ni waharibifu sana. Wanapokuja kwa wingi wanatuvamia na huwa ni janga kubwa tena kwa mashamba zetu.

Afya nzuri ya meno haitokani tu kwa kusugua meno bali pia hutokana na yale chakula tunanayoyakula ni vizuri tule chakula yenye afya ili kudumisha afya.

Sindano hukuwa uchungu lakini ina usaidizi mingi sana pale dawa ya kumeza inapokuwa shida ama mwili kuwa haipati kabisaa ile ya kumeza.

Virusi vya Korona vilipotokea watu walivaa barakoa, walijitahidi katika kunawa mkono na pia wakapewa chanjo ili kuzuia ugonjwa huo.

Hata kama kuna hosipitalini nchini na serikali inajitahidi kutengeneza hosipitali zingine, kuna wale ambao wanatafuta msaada kwa watu wa miti shamba.

Matumizi mazuri ya dawa ndiyo huponya. Tunapopewa dawa ni vizuri tupate maelezo kutoka kwa dakitari na tuyafuate hili tuweze kupona kutokana na magonjwa yetu.

Ajali barabarani huletwa na shida mingi kama vile dereva wakiwa wamekosa usingizi na wanasinzia barabarani, barabara zikiwa mbaya, wakati mwingine gari huwa zinakosa breki.

Tangu kutokea kwa korona nchini watu wamehifadhi yale kama ya kunawa mikono, na kujikinga dhidi ya huo ugonjwa, na hata mengine nchini.

Wahudumu wa afya hutufunza dhidi ya magonjwa yanayotukumba na pia kutupea maelezo mengi kuhusu huduma ambazo serikali huwa inapeana wakati wanapo tutembelea.

Wahudumu wa afya huwa wanapewa zile vitu vya kujikinga ili kuzuia magonjwa ambayo wanaweza kupata kutoka kwa wanaohudumia.

Dawa hii inasaidia katika kuimarisha kiwango cha damu mwilini na pia iko na yale chembe za vitamin c , ambazo husaidia mwili kupigana na magonjwa kikamilifu.

Mporomoko ya nyumba inaathiri maisha ya binadamu kwa kuchafua mazingira na nyumba zinapoanguka pia inaleta kelele. Watu pia wanaweza kufinywa mle ndani.

Chanjo ya corona ni mojawapo ya chanjo iliyopokelewa sana nchini hata hivyo kuna idadi ya watu ambao hawakupata na hata sasa hawana maadhara yoyote.

Kuna wale ambao bado wamejifungua nyumbani ni vizuri tuhakikishe tunawafikisha kina mama wetu wajawazito hospitalini ili waweze kusaidika na kupata huduma nzuri.

Chanjo ni muhimu hivo serikali wanapofanya kampeni kuhusu chanjo ni vizuri tuhakikishe kuwa tunazipata ili kuzuia madhara ya magonjwa .

Tunaelekezwa vizuri katika kupata huduma za kiafya na wale wahudumu hili tuelewe yale ambayo tunayapata kutoka kwao.

Tuwatunze wanyama hata kama ni wale wenye wamezoea maisha magumu, wote wanahitaji kuangaliwa kupewa chakula na pia kulishwa vizuri.

Virusi vya korona ni moja wapo ya magonjwa ambazo zilituskuma sana katika kupata chanjo na hata kuvaa barakoa. Watu wote walijitokeza wazee kwa vijana bila kupinga na ata bila milango zozote kupingwa.

Afya njema ni msingi wa maisha bora na yenye furaha. Kukosa usingizi wa kutosha kunaweza kuadhiri afya, na akili na hata mwili.

Wakenya hawajafurahia chanjo ya hivi karibuni iliyotolewa na huduma ya afya wakisema kuwa huenda yana madhara.

Uotaji wa jua una manufaa kwa afya na kwa miili sanasana kwa mifupa zetu. Tunapaswa kuota jua na kwa wale hawana uwezo huo ni vizuri kuenda hosipitali hili kupewa vitamini.

Mtu anaponyunyiza dawa katika shamba anapaswa kujilinda, kuvaa nguo zinazomlinda mwili, avae barakoa, pamoja na kofia ili kuzuia mwili yote kutokana na dawa.

Wauguzii hua wanajikingaa dhidi ya magonjwa ambayo yanaeza kuyapata kutoka kwa wagonjwa, ni vizuri wajilinde ili nao wasiambukizwe wagonjwa wengine.

Katika kampeni za wizara ya afya kuhusu kupeana chanjo kwa watoto, wazazi wengi sasa wanashangaa kwani zimekuwa mingi sana, kila wakati chanjo, kila kuchao.

Tunapoenda mahospitalini kwenda kuhudumiwa na daktari, ni vizuri kujieleza vizuri kwa daktari na pia kuelewa kazi ile ya daktari vizuri, watu waheshimiane.

Kuhakikisha kuwa tunasugua meno kila baada ya mlo inasaidia kuhakikisha tunayo afya nzuri ya meno na mdomo yote kwa jumla. Ni vizuri kutembelea daktari kila tunapokuwa na shida.

Ni vizuri kupata huduma za afya katika kituo cha afya kama zile za serikali hili tuzuie magonjwa na pia mathara yanayoletwa na madawa zingine za kinyumbani.

Sabuni hii ya tiba herbs research ni sabuni yenye nguvu ya kuoga, inatibu magonjwa mengi ya ngozi na maumivu ya viungo pia inalainisha ngozi.

Kuna vijidudu ambavyo zinatuadhiri afya tena zinapatikana penye kuna maji. Hivyo wakati kuna mafuriko tunapata kuhatarisha maisha yetu.

Watoto wanaozaliwa wakiwa na shida hospitalini huwa wanapata huduma ya kipekee ili kuhakikisha kuwa sehemu zao za mwili ziko sawa na pia kuwapea chakula.

Chanjo yanatulinda kutokana na magonjwa yanayojulikana tena yale yenye maadhara sana. Ni vizuri kutembelea hospitali ili kuyapata chanjo hayo na ni bora katika hospitali za umma.

Imani mbalimabli katika uponyaji imesukuma wengine katika kuamini wale watu wa mitishamba. Kuna wale wanaamini waganga lakini yote ni vizuri twende hospitalini kupata kutibiwa.

kuna chanjo mbalimbali ambazo huwa zinapeanwa sehemu tofautitofauti nchini. Kuna zile ambazo huwa zinapeanwa kwa watu ambao wanasafiri kwenda nchi zingine pekeyake.

Serikali haina ubaguzi katika kupeana chanjo. Kila mtu mkenya ana nafasi hiyo ya kupata chanjo hivyo basi kila wakati tuhakikishe tunaenda hospitali za umma ili kuvipata.

Kabla ya kutumia dawa tuende hosipitalini hili tuangaliwe na dakitari na ata tufanyiwe vipimo vinavyohitajika hili tuweze kujua shida iko wapi ndiposa tumeze dawa.

Meno zetu zinapokua zimeoza zaidi ya kutibiwa ni vizuri kutembelea daktari ili wahakikishe kua wameing'oa.

Idadi kubwa ya watu sasa wanashida moja au ingine ya meno. Ni vizuri kwenda hospitalini ili kuangaliwa meno na kufanyiwa msaada unaofaa.

Watoto ni baraka na tena wanatupea furaha katika familia zetu. Ni vizuri tuhakikishe kuwa tunaeda hospitalini ili tusaidike katika uzalishaji.

Kuna watoto wale ambao wanazaliwa kabla siku zao za kuzaliwa kufika hivyo wanahitaji huduma zaidi za mashine na ndio maana ni vizuri tujifungue hospitalini.

Wapeleke watoto kupata chanjo hospitalini huwa chanjo ni bure katika hospitali za umma na katika hospitali za kibanafsi huwa zinapatikana kwa pesa kidogo tu.

watoto wanapozaliwa ni vizuri wanyoonye maziwa yamama hadi wafike miezi sita ili wakuwe na afya nzuri na pia kuwaepusha na magonjwa

Wanawake wajawazito wanahitaji kuongozwa katika kuelewa yale wanayohitaji na yale ambayo yanawangoja ili wajitayarishe ya kutosha.

Kwa wale wanasafiri kwenda sehemu mbalimbali duniani kuna yale chanjo ambao mtu hupaswa kupata ili kuzuia magonjwa yanayoweza kuwa katika mazingira hayo.

Chanjo zimesaidia sana katika kuzuia magonjwa kama vile virusi vya korona. Watu wengine hawakupata chanjo hivo lakini tunajiuliza kweli ilikua na maana kuichukua?

Gari la kusaidia katika kutoa maji taka ya inaitwa exhauster pia inasaidia nchini katika kuhakikisha mazingira yamelindwa.

Idadi ya nyumba zinazoporomoka zimeongezeka kwa hali ya juu na hivo inabidi serikali kuchunguza vizuri na kuhakikisha kuwa nyumba zile hazianguki tena.

Tunapaswa kutumia choo vizuri haswa choo za umma ili kuhakikisha tunaheshimu yule anayekuja baada yetu na pia tunapaswa kunawa mikono baada ya kutumia choo.

Tunapogonjeka nyumbani tunapaswa kwenda hospitalini tukaone daktari, ambaye huwa anatupa dawa ama pia kutudunga sindano ili tupate nafuu.

Aliyekuwa waziri wa afya hapo awali Nakhumicha naye alikuwa anatembelea wagonjwa hospitalini ili kuwapea huduma zingine na yale ambazo wanaweza kuhitaji.

Chanjo ambazo hupeanwa na serikali na huduma za afya huwa ni za bure katika hospitali za umma na pesa kidogo katika hospitali za kibinafsi.

Ili tulinde meno yetu na afya ya mdomo tunapaswa kupiga mswaki, kukula vyakula vyenye havina sukari vingi, kula matunda vile vile na mengineo.

Ni vizuri kunyunyuzia dawa wale wanyama tunaowafuga pamoja na chakula pale shambani ili kusaidia kuzuia wadudu wanaoleta magonjwa na pia kuharibu mimea.

Idadi ya wanawake ambao wanapoteza maisha yao katika uzalishaji bado iko juu na sana sana wale wanaojisaidia kwa njia ya upasuaji .

Tususugue meno kila baada ya mlo, tuhakikishe tunakula chakula chenye afya na pia kutembelea hospitali kila baada ya miezi mitatu ili kuangaliwa meno.

Afya jema huanza na mtu binafsi. Ni vizuri tunawe mikono baada ya na kutumia choo pia vizuri ili anayefuata aipate kama ni safi. Tunawe.

Katika kuhakikisha kuwa chanjo zinabakia kuwa nzuri kwa afya ya mwili zinawekwa katika barafu nakulindwa vizuri kule hospitalini.

Mafuriko ni mojawapo ya janga ambazo zimekita kambi sehemu nyingi za nchi, na inaleta vifo na pia inafanya watu kuhama katika makao yao.

Kuna aina za chanjo mbalimbali na zinadungwa pia sehemu mbalimbali, kuna zile pia zinapeanwa kwa mdomo kama vile ya polio na rota na zingine pia ambazo zinapeanwa tofauti.

Tujihadhari kabla ya hatari. Ni vizuri tukunywe maji yalio safi, tueke dawa au pia kuyachemsha, kuhakikisha kuwa ni bora kwa miili yetu.

Wanawake wengi pia wametaka kutumia madawa katika kupunguza vitambi na mafuta, wamejaribu hadi miti shamba.